Kuna kituo cha umeme na njia za kusafirisha umeme inaonyesha miundo mirefu ya chuma iliyo beba nyaya za umeme zinazopitisha nguvu za umeme ,hapa ndipo umeme hupunguzwa au kuongezwa volteji kabla ya kusafirishwa au kusambazwa.

Hii ni nguzo ya umeme yenye nyaya za umeme za juu zikipita juu ya shamba labda la mahindi chini ya anga ya buluu lenye mawingu meupe. Hizi nyaya zinabeba umeme za volteji ya juu au ya chini.

Kuna kituo cha umeme. Kituo hiki kinamilikiwa na kuendeshwa na shirika la kuzalisha umeme la kenya kengen . Kituo cha Olkaria kiko katika eneo la Olkaria karibu na ziwa Naivasha katika bonde la ufa la Kenya. Kituo hiki kina uwezo wa kuzalisha megawati mia moja na tano za umeme.

Kituo cha kupoza umeme au kituo cha kusambaza umeme kinaonekana. Kimezungukwa na miundo mbalimbali kama vile transfoma, nguzo za umeme na nyaya kubwa zinazotumika kusambaza nguvu za umeme. Eneo hili ni wazi na limejaa vifaa vingi vya umeme vinavyoonyesha umuhimu wake katika usambazaji wa nishati.

Hili ni kituo cha umeme ikiwa na nguzo za umeme, waya na transformer . Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyikazi wa umeme wako kwenye eneo hilo. Kituo hiki kinaonekana kuwa muhimu katika kusambaza umeme.

Hii ni kituo cha umeme. Kituo kidogo cha umeme kinachojulikana kama kituo kidogo cha Isinya. Kituo hiki kinaonekana kuwa sehemu ya miundombinu ya usambazaji umeme ikiwa na nguzo nyingi za umeme na nyaya zinazounganisha.

Huu ni kituo cha umeme. Kuna mnara wa umeme unaotumika kusafirisha umeme wa kiwango cha juu. Mnara huu unaonekana wa chuma na una muundo wa kimiani unaouwezesha kuwa imara na dhabiti. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na nyasi.

Hizi ni rundo kubwa la mifuko nyingi meupe labda ikiwa na taka au bidhaa ikiwa imetapakaa chini katika eneo la wazi. Nyuma kuna ukuta au miundo fulani na mbali kidogo kuna mtu mmoja amesimama.

Huyu ni mnyama mdogo anayefanana na kifaru, akipigwa na watu kadhaa. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia, na yuko kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Watu wamemshika mgongoni, wengine wakimpiga picha.

Mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji au la taka. Inaonekana kama mradi wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji au usafi wa mazingira.

Hili ni jengo refu la KICC, ni jengo la kihistoria na la kifahari lililoko katikati ya jiji la Nairobi. Ni kituo kikuu cha mikutano na matukio ya kimataifa la kiganda katika Afrika Mashariki.

Mnyama huyu ni suni. Suni huishi katika misitu ya pwani au maeneo yenye vichaka vingi, hasa katika maeneo ya Kenya. Ni mnyama mdogo na mwenye haya ambaye mara nyingi hupatikana akiwa amejificha msituni.

Huyu ni mnyama anayeitwa swara. Swara huyu anakimbia kwa kasi kwenye nyasi ndefu za uwanja. Swara mwenye pembe ndefu zilizopinda nyuma na manyoya yenye rangi ya kahawia iliyokoza na sehemu ya chini nyeupe. Mandhari ya chini ni nyasi iliyokauka.

Mazingira ni kando ya mto au mkondo wa maji, pengine katika eneo lenye makazi duni au la kijiji. Kuna watu kadhaa wakiwa ndani ya maji au kando yake. Wengine wanaonekana wakifua nguo au wakifanya shughuli nyingine.

Huyu ni fisi mwenye madoa. Ana sifa zifuatazo, moja, ana manyoya mafupi na magumu yenye rangi ya mchanga, njano, hadi kahawia na madoa meusi. Urefu wa mwili wake ni kati ya sentimita, mia moja had mia moja hamsini.

Huyu ni kifaru anayekula majani. Ni mnyama mkubwa mwenye pembe anayepatikana hasaa barani Afrika. Kifaru anaonekana akila mimea ikionyesha tabia yake ya ulaji wa mimea.

Huyu ni korongo mwenye taji ya kijivu akiwa ndani ya uzio labda katika bustani ya wanyama au hifadhi la wanyama. Ndege huyo anaonekana nyuma ya fence ya chuma.

Kuna ndege wawili wenye madoadoa ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Hawa ni ndege wa usiku wanaopatika katika maeneo ya wazi, yenye nyasi chache na udongo wazi kama vile Savanna na kingo za msitu.

Kuna twiga aliyesimama katikati ya mimea mirefu na miti chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti mirefu nyuma ya twiga kuashiria mazingira ya asili kama vile msitu au Savannah.

Wanafunzi wawili labda wa shule wakipanda mimea kwenye vigae vya matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanafunzi hao wamevaa sare nyekundu na nyeupe na wanafanya kazi nje ya jengo linaloonekana kama shule.

Huyu ni kiboko mdogo akitembea kwenye ardhi yenye udongo na mimea, labda msituni au hifadhi ya wanyama. Mnyama huyu ana rangi ya kijivu kahawia na anaonekana kuwa na umbo imara.

Hawa ni kundi la wanaume wakipanda mti. Wanaume kadhaa wamevaa fulana zao za usalama, na mmoja wao amevaa sare ya kijeshi. Kuna jembe na chombo cha kumwagilia maji karibu na shimo walilochimba kwa ajili ya mti.

Hili ni bustani kubwa ya burudani iliyokaribu na wilaya kuu ya biashara ya Nairobi. Bustani hii ina ziwa bandia chemichemi na maeneo ya wazi yanayotumika kwa burudani na matukio mbalimbali.

Hili ni kundi la watu wengi walio katika mazingira yenye matope mengi, labda eneo lililochafuka. Watu hawa wamevaa nguo za kujikinga na buti za njano, na wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha au kufanya shughuli fulani katika hali ngumu.

Hawa ni kundi la watu wanaume na wanawake. Wamesimama nje karibu na majengo. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya shule, taasisi, au kituo fulani. Mbele yao kuna mimea midogo iliyo pandwa ardhini, na pia kuna sanduku lenye miche au mimea mingine.

Hawa ni kundi la swara katika eneo la wazi lenye nyasi na miti likiwezekana kuwa savana ya kiafrika. Mbele kuna swara kadhaa baadhi zikiwa na pembe ndefu zilizopinda zikila nyasi au kusimama.

Kuna mkokoteni iliojaa mitungi ya plastiki yenye rangi tofauti kama vile bluu, manjano na nyeupe, vinavyoonekana kuwa na maji au mafuta na mtu amesimama karibu nayo.

Kuna simba wawili, wakiume, wakiwa kwenye nyasi, labda katika savana. Simba mmoja anaonekana akinguruma, mdomo wake akiwa wazi na macho yamevumbwa, akionyesha nguvu na uwepo wake. Simba mwingine amelala karibu akionyesha utulivu na kupumzika.

Kuna twiga akichungulia kutoka kwenye ua wa mbao na watu wawili wanaonekana wakimwangalia na kutabasamu. Mmoja wa watu anaonekana akiegemea kwenye ua wa mbao na mwengine yupo nyuma kidogo.

Huyu ni korongo. Ana mdomo wa njano. Ana rangi nyeupe, na mdomo mrefu mwembamba, na wa manjano. Sehemu ya uso wake karibu na mdomo wake, ni nyekundu. Macho yake yana rangi ya chungwa.

Huyu ni mjusi anayefanana na mjusi wa hagama au labda aina ya kenye akiwa amekaa juu ya kipande cha mbao, ana kichwa cha rangi ya kahawia au njano na mwili wenye madoadoa ya kijivu na nyeusi. Mkia wake ni mrefu na mwembamba.

Hii ni uhifadhi wa mazingira na rasilimali. Kuna rundo kubwa la taka hasa plastiki zilizotupwa katika eneo wazi likionekana kama jaa kubwa. Anga linaonekana kuwa ya buluu lenye mawingu meupe.

Kuna darasa lenye wanafunzi na walimu. Wanafunzi wamevaa sare za buluu na wameketi kwenye madawati. Mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amesimama mbele ya darasa akifundisha au akiongea na wanafunzi.

Huu ni huhifadhi wa mazingira. Kuna mkono wa mtu ukikaribia mnyama mkubwa kama simba au chui , wote wakiwa nyuma ya uzio wa wavu. Uzio wa wavu unatenganisha mkono wa mtu na wanyama, kuashiria mazingira ya kufungwa kama bustani ya wanyama.

Hili ni eneo lenye makaazi mengi na yaliyosongamana yanayofanana na makaazi duni au mtaa wa mabanda kama vile kibera, Nairobi. Nyumba nyingi zinaonekana zikiwa zimejengwa karibu karibu na paa za mabati na vifaa vingine vya muda.

Hii ni uhifadhi wa mazingira. Kuna kundi la twiga kadhaa wakitembea kwenye nyasi chini ya anga ya buluu. Twiga hawa wako na rangi ya kahawia na nyeupe, na wanaonekana wengine ni wakubwa na wengine wadogo.

Kuna mtu aliyevaa kofia ngumu ya manjano, fulana ya usalama ya kijani kibichi na buti za manjano akisimama katikati ya bustani ndogo yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Nyuma ya mtu kuna majengo yanayoonekana kama makazi duni au vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali, kuna watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na maji yaliyofurika. Watu hawa wanaonekana wakifanya kazi labda kusafisha au wakijaribu kupunguza athari za mafuriko. Mmoja wao amevaa koti la mvua wakati wengine wawili wamevaa nguo za kawaida. Kuna miti na matawi mengi yaliyoanguka.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili. Kuna watu wawili wamesimama mbele ya maporomoko ya maji. Mwanamke amevaa shati jekundu na suruali nyeusi huku mwanaume amevaa koti lenye rangi nyingi na suruali ya buluu. Wote wamesimama kwenye miamba karibu na mzingi wa maporomoko ya maji.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Kuna mto uliokuwa na uchafu mwingi na nyumba za mabati pembezoni. Uchafu huo unaonekana kutawala eneo hilo na kuadhiri mazingira ya mto. Mandhari ya nyuma inaoneysha nyaya za stima.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Kuna mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi na kofia ngumu, akisimama mbele ya mtaa wenye nyumba zilizoezekwa kwa mabati. Anaonekana akielekeza mkono wake, labda kuelekeza rafiki au kutoa maelezo. Mandhari inaonyesha mazingira ya maji, milima na mimea.

Hii ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Kuna mama anaonekana akifua nguo kutumia plastiki vya rangi tofauti. Kuna maji yanayotoka kwa mabomba ikielekea kwa maplastiki anayotumia kuosha nguo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida katika eneo mengi ya makaazi duni.

Hii ni uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili, kuna mtu mmoja anaonekana akivuka kati ya maji huku wengine wakionekana wakifanya shughuli labda kuokota takataka, nyuma kuna majengo yaliyofunikwa na paa za mabati.

Hii ni uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili. Kuna kundi la mbuni kadhaa wakiwa na manyoya meusi wakitembea au wakilisha kwenye eneo lenye nyasi. Mandhari ya nyuma kuna majengo marefu yanayoonekana yakionyesha labda jiji.

Hii ni hifadhi ya mazingira na rasilimali asili. Kuna mwanamume amesimama mbele ya nyumba ya kitamaduni yenye paa la nyasi. Mwanamume huyu amevaa shati ra rangi ya kahawia na suruali nyeupe, na ameweka mikono yake wazi kanakwamba anakaribisha au kuonesha kitu.

Kuna matatu iliyoegeshwa kando ya barabara tayari kubeba abiria, gari hili ina rangi nyekundu na buluu na imepambwa kwa michoro na graffiti zenye kuvutia ikiwemo picha za kungaa na maneno ,mapambo haya ni sehemu muhimu ya utamaduni wa matatu nchini Kenya.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi. Katikati kuna basi ndogo linalojulikana kama matatu likiwa na rangi za kuvutia na picha za sanaa. Karibu na matatu kuna basi kubwa jekundu na watu wakitembea barabarani.

Kuna barabara yenye watu na basi, basi lina maandishi team petition na prominent. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo na majengo marefu yana onekana pande zote mbili za barabara.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana Nairobi. Inaonyesha msongamano mkubwa wa magari, mabasi na malori. Kuna majengo marefu kando ya barabara na watu wanatembea kwenye barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kama jiji la Nairobi kutokana na maandishi Nairobi. Kuna basi kubwa la rangi ya bluu na manjano. Watu wengi wakitembea na kusimama karibu na barabara na miti mirefu iliyopandwa kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti.

Kuna matatu nyeupe iliyosimama mbele ya jengo waridi lenye maandishi Beauty Begins na Lush . Juu ya matatu kuna bango moja iliyoandikwa Narok Direct . Mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa dereva akizungumza kwenye simu.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi labda mjini. Katika sehemu ya mbele, kuna sehemu ya juu ya gari na juu yake kuna ishara kubwa ya taxi . Nyuma ya gari hilo, kuna magari mengine na watu wanaotembea au kusimama kando ya barabara.

Hili ni barabara yenye magari kadhaa ikiwemo basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa, matatu ya rangi ya buluu na magari mengine meupe. Upande wa kulia wa barabara kuna ukuta mrefu wa mawe. Upande wa kushoto kuna eneo lenye miti na mimea ya kijani kibichi.

Hii ni barabara yenye magari na miti kando, kuna lori jeupe, magari mengine madogo na basi dogo jeupe barabarani. Pia kuna watu wakitembea kando ya barabara. Nyuma ya barabara kuna miti mirefu.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kama barabara ya Nairobi. Kuna magari na pikipiki zikipita barabarani. Pia kuna bango la barabara linaloonyesha mwelekeo wa; Juja Road, Ruiru na Thika. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari hasa matatu meupe iliyoegeshwa kando ya barabara tayari kubeba abiria. Juu ya gari kuna bango kubwa iliyoandikwa Nakuru direct .

Kuna magari ya umeme yaliyoegeshwa kando ya barabara tayari kubeba wasafiri, mabasi haya ya umeme yanatumika katika usafiri wa umma, mandhari ya nyuma ni majengo marefu na miti.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana jijini Nairobi. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo na pia waenda kwa miguu wengi wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Hii ni usafiri ya umma kuna gari aina ya matatu, lenye rangi ya majano na buluu yenye maandishi kwenye mabano Paradise Systems. Mbele kuna mtu ameshikilia bango lenye namari 30 limeandikwa Githurai 44,na Kahawa West.

Hili ni barabara pana labda barabara kuu ikiwa na magari machache yanayoonekana mbali. Upande wa kulia wa barabara sehemu ya gari inayoendeshwa inaonekana ikiwa ni pamoja na kioo cha pembeni na dirisha. Pande wa kushoto wa barabara kuna miti na mabango makubwa ya matangazo.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi mjini, labda katika jiji la Nairobi, kutokana na matatu, mabasi madogo ya kusafiri. Kuna magari mengi barabarani na watu wakitembea kando ya barabara, kuashiria msongamano wa magari na shughuli za kila siku.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi na majengo marefu nyuma. Mandhari ya nyuma ni miti yenye majani mabichi.

Hili ni eneo la barabara lenye mabasi mawili makubwa, moja la buluu na jingine la rangi ya machungwa au kahawia likisimama katikati ya majengo marefu ya jiji. Katikati ya mabasi hayo kuna mtu aliyevaa fulani ya zambarau na nyeupe ameshika bango kubwa.

Hii ni treni, ikiwa imesmama kwenye reli. Ikionekana kupitia uzio wa waya. Nyuma ya treni kuna daraja la blue la watembea kwa miguu. Treni ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na zambarau chini. Uzio wa waya uko mbele ya picha ukificha sehemu ya mandhari.

Hii ni barabara yenye magari ikiwemo gari dogo aina ya van na basi dogo na watu pembeni mwa barabara. Kuna miti mingi kando ya barabara na anga lenye mawingu meupe.

Hili ni barabara yenye shughli nyingi labda katika jiji la Nairobi ambapo watu wanatembea na matatu limeegeshwa barabarani likipackia au kushusha abiria. Majengo yanaonekana kando ya barabara.

Hii ni usafiri ya umma, kuna barabara enye shughuli nyingi inayoonekana kuwa, Moi Avenue jijini nairobi. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara na kuvuka pamoja na magari mengine yakiwemo basi kubwa jeusi, magari ya abiria na matatu.

Hii ni barabara kuu yenye magari machache, kuna basi kubwa yenye rangi nyingi, lori jeupe na magari mengine yakiendesha barabarani, pia kuna madaraja ya juu na nguzo za taa za barabrani zinaonekana mbali.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi wakati wa mchana ikiwa na magari machache yanayoonekana barabarani . Kando ya barabara kuna mabango makubwa ya matangazo na majengo yanayoonekana kwa umbali.

Hii ni barabara kuu yenye shughuli nyingi , ikiwezekana barabara kuu ya Nairobi. Inaonyesha magari mengi yakisafiri katika njia nyingi, huku majengo na mnara wa maji vikionekana kwa umbali.

Kuna barabara yenye magari na ishara ya trafiki. Kuna gari jeupe ndogo, lori la kuchanganyia saruji na lori jekundu la kubebea mizigo. Kuna ishara ya barabarani yenye duara nyekudu na mstari mweupe unaovuka mshale na kugeuka nyuma.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katika mji wa Nairobi. Kuna magari yaliyoegeshwa kando ya barabara, ikiwemo moja ya matatu iliyoandikwa juu: Nakuru Direct. Kuna watu kadhaa wanaotembea na kusimama karibu na matatu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo yakipita barabarani. Pia, kuna watu wengi wakitembea na kuvuka barabara. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara.

Hii ni barabara yenye shunguli nyingi na msongamano wa magari. Kuna magari mbalimbali kama vile malori, mabasi na magari madogo pamoja na watembea kwa miguu. Nyuma ya barabara kuna majengo na miti mingi.

Hii ni barabara lenye shughuli nyingi inaonekana kuwa katika eneo la mijini kwenye picha kuna bango kubwa lenye nambari arubaini na sita na maandishi mengine kama vile vale road nairobi hospital , halingam kilimani.

Hii ni usafiri ya umma, kuna barabara yenye magari mengi yanayopita. Kuna daraja la waenda kwa miguu juu ya barabara na pia kuna njia ya kutembea kando ya barabara hii.

Kuna barabara kuu yenye magari ya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mabasi ya shule ya rangi ya manjano, malori meupe, na magari mengine madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi yenye majani mabichi,

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, katikati ya picha kuna ishara ya barabara yenye umbo la pembetatu nyekundu, inayoonyesha kivuko cha waenda wa miguu. Upande kwa kulia wa barabara kuna magari yaliyosimama kwenye foleni na ikiwemo lori ya kuchanganya saruji na gari jeupe la Toyota Probox.

Huu ni usafiri wa umma. Kuna matatu yenye rangi ya kijani na njano ikiwa imeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, mmoja akionekana akiegemea matatu na mwingine amesimama karibu. Matatu imeandikwa exalted mbele ya namba ya usajili ya Kenya.

Hii ni usafiri ya umma. Kuna kituo cha mafuta cha Total Energies barabarani kikiwa na magari kadhaa ya abiria yaliyosimama karibu na pampu za mafuta. Watu wanaoenekana wakizunguka eneo hilo na kuna mwavuli yenye rangi nyingi karibu na moja ya matatu.

Hii ni usafiri wa umma kuna mandhari ya barabara inayoonekana kuwa na magari kadhaa madogo ya usafiri na watu wakitembea au kusimama karibu na magari hayo. Jengo la kisasa linaonekana karibu na magari hayo.

kuna matatu ya rangi ya chungwa iliyosimama kando ya barabara. Kati yake kuna mlango wazi na habari zinazoingia na kutoka. Watu wengine wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyo na miti na majengo marefu ya karibu

Hii ni usafiri wa umma. Kuna barabara yenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara na wengine wanasukuma mikokoteni. Magari kadhaa yameegeshwa au yanasonga barabarani ikiwemo taxi nyeusi.

Hili ni usafiri ya uma. Kuna makutano ya barabara yenye magari, watembea kwa miguu, na majengo kwa umbali. Kuna miti na mimea katikati ya barabara na kando kando. Magari yaaonekana yakitembea barabarani, na baadhi ya watu wanavuka barabara.

Hii ni usafiri ya umma. Kuna barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa ikiwemo matatu na basi pamoja na gari ndogo la kibinafsi. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo yanaonekana nyuma na kuna majengo marefu upande wa kushoto.

Hii ni usafiri ya umma, kuna barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo lori la kuchanganya saruji na magari mengine madogo. Taa za trafiki zinaonekana zikiwa na rangi nyekundu kuashiria kuwa magari yamesimama.

Hii ni usafiri ya umma kuna barabara yenye magari yaliyosimama chini ya daraja au kiubuko. Kuna gari kubwa jeusi linaloonekana kama limousine na magari mengine meupe na mekundu yaliyosimama mbele na nyuma yake. Daraja lenyewe linaonekana kuwa la saruji na lina nafasi kubwa ya kupitisha magari chini yake.

Huu ni usafiri wa uma, kuna barabara yenye shughuli nyingi mjini ikiwa na majengo marefu pande zote mbili na mabasi kadhaa yaliyosimama au yakisonga polepole barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea au kusuburi kando ya barabara.

Hii ni usafiri ya umma. Kuna barabara yenye majengo na magari, kuna bango jeupe, lililosomeka kwenye mabano, Kericho, Kisumu, Kakamega, likiwa juu ya gari.

Hii ni usafiri ya umma. Kuna bango kubwa la Supermetro lenye nambari nne kubwa nyekundu. Chini ya nambari hiyo kuna orodha ya maneno kama vile Ngong Road, Coptic Hospital, Prestige na mengineo. Bango hilo limebebwa na watu na nyuma kuna majengo na mandhari ya mji.

Huu ni usafiri wa umma. Kuna barabara yenye shughuli nyingi labda katika mji au mji mdogo nchini Kenya. Kuna majengo marefu kando ya barabara ma baadhi ya maduka au biashara nchini. Kuna basi la kijani kibichi likisimama katikati ya barabara na magari mengine kama vile magari madogo na pikipiki yakionekana pia.

Huu ni usafiri wa uma. Kuna barabara yenye njia ya kupita chini iliyoandikwa kwenye mabano don't over speed . Kuna magari yanayopita na watu wamesimama pendeni. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu.

Hii ni usafiri ya umma. Kuna barabara yenye shughuli nyingi yenye inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini. Kuna basi kubwa la rangi ya manjano. Watu wamesima na kutembea kando ya barabara. Majengo na miti yanaonekana nyuma ya picha hii.

Hii ni usafiri wa uma. Kuna barabara yenye magari mengi na majengo katika eneo la mijini. Kuna msongamano wa magari na inaonekana kuwa kuna watu pia wanasubiri barabarani. Majengo mengi yanaonekana upande wa nyuma.

Hii ni usafiri wa umma. Kuna basi la abiria likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo. Basi hilo lina rangi ya kijivu na zambarau. Kuna majengo nyuma ya basi hilo.

Huu ni mfumo wa mabomba na vali zilizounganishwa kwenye bomba kubwa labda la maji au gesi lililowekwa juu. Kuna vali mbili zinaonekana wazi moja ikiwa na mpini mwekundu na nyingine mpini wa chuma.

Hili ni eneo la ujenzi. Kuna mtaro mrefu uliochimbwa ardhini wenye maji kidogo chini. Mabomba yanaonekana yamewekwa ndani ya mtaro huo. Nyuma kuna majengo na miti na anga linaonekana wazi.

Kuna maporomoko ya maji yenye miamba mingi na maji yanayotiririka kwa kasi. Eneo la chini na pembeni mwa maporomoko lina miamba mingi ikionyesha mandhari ya asili.

Hili ni eneo la nje lenye aridhi ya udongo, labda barabara au uwanja usio na lami kuna uchafu au takataka zilizo tawanyika aridhini pikipiki imesimama upande moja na watu wachache wanaonekana kwa umbali.

Huu ni mfumo wa kuchuja maji au usambazaji wa maji, ukiwa na chombo kikubwa cha bluu, cha kuchuja na mabomba kadhaa na vali vilivyounganishwa kwenye fremu ya chuma.

Hii ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna mfumo wa pampu ya maji na vichungi vya maji labda kwa ajili ya kusukuma na kuchuja maji. Inaonekana kuwa na pampu mbili za rangi ya njano na nyeusi, zilizounganishwa na mabomba meupe na vichungi vya rangi ya buluu.

Hii ni chumba au eneo la kuhifadhi vitu, vikiwa na chombo kikubwa cha buluu kinachoonekana kama pipa au bungoma, kimewekwa juu ya ndoo nyeupe. Juu ya pipa ya buluu, kuna sanduku au kifurushi.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo, ikiwezekana ghala au karakana yenye paa la bati na miundo ya mbao inayounga mkono. Mionzi ya jua inaonekana kupenya kupitia matundu au mapengo kwenye paa.

Huu ni ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Kuna mtambo wa kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu ya maji. Mtambo huu una mabomba mengi yanayoteremka mlima ambayo huongoza maji hadi kwenye mitambo ya kuzalisha umeme. Mazingira yanayozunguka mtambo huu ni ya miti mingi.